Programu ya benki ya keisibi kwenye simu ikionyesha salio la Kenya shilingizi miambili na saba elfu miamoja ishirini na nane nukta ziro tano, kuna chaguzi za kuangalia maelezo, historia na kufanya uhamisho chini ya skrini kuna neno kunjuzi.

Eneo la benki, likiwa na kaunta kubwa ya mbao, wateja kadhaa wamesimama mbele ya kaunta hiyo wakiendelea na huduma, mwanaume mmoja amesimama akisubiri, huku mwanamke akiongea na mhudumu aliyekaa nyuma ya kaunta, ukuta wa nyuma una rangi nyekundu na umepambwa kwa mabango na taarifa mbalimbali, dari ina nyeupe zinazotoa mwanga wa kutosha.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya tawi la benki mmoja wao amevalia shati jeupe na suruali nyeusi na mwingine amevalia shati la zambarau na suruali ya kaki, madirisha benki yamefunikwa na matangazo ya huduma za kifedha.

Jengo la benki la kisasa likiwa na bango kubwa lenye rangi ya kijani na nyeupe, jengo lina kioo kinachoaksi mazingira yake mbele ya jengo kuna barabara watu wanaotembea kwa miguu na watu kadhaa wanatembea kuelekea pande tofauti na wengine wamevalia nguo za kitamaduni na wengine wamevalia nguo za kisasa, geti na vichaka vimepandwa mbele ya jengo.

Mwanaume amevaa shati nyeusi na saa nyeusi akiwa katika eneo la uuzaji wa vinywaji vikali yaani pombe, akimimina kinywaji kutoka kwenye chombo cha rangi ya fedha na kuweka ndani ya glasi yenye barafu. Nyuma yake kuna rafu zizojaa chupa mbalimbali za pombe na upande wa kulia kuna rafu ya mvinyo iliyojaa chupa za mvinyo, ikionyesha ni sehemu ya starehe ambayo watu wanajipatia burudani.

Sehemu ya uuzaji wa vinywaji iliyo katika muundo mzuri iliyopambwa kwa taa za rangi nyekundu na za kijani zinazotoa mwanga hafifu, upande wa kulia kukiwa na chupa za mvinyo na vinywaji vingine baadhi ya chupa zimepangwa kwa utaratibu, huku zingine zikiwa zimehifadhiwa kwenye sehemu maalumu.

Kundi la watu wakifurahia vinywaji katika eneo linalooonekana kama ukumbi wa starehe watu kadhaa wamekaaa wakizunguka meza huku chupa za vinywaji vikiwa juu ya meza na mwanamke mmoja alievaa fulana nyeupe akionekana anazungumza kwa furaha na wenzake. hii nikuonesha jinsi sekta ya burudani na ukarimu zinavyochangia katika maisha ya jamii na uchumi kwa kutoa sehemu za starehe, ajira na mapato ya biashara.

Sehemu ya uuzaji wa vinywaji ikiwemo pombe, iliyotengenezwa katika mfumo wa jadi. Yenye matofali ya rangi nyekundu. Pia sehemu ya muuzaji ikionekana imejaa vinywaji, taa za rangi ya manjano na vitu vingine. Hii inaonyesha mazingira ya kupumzika na kutoa nafasi kwa jamii kwa watu kufurahia na kushiriki.

Sehemu ya nyuma ya gari aina ya "Toyota" lenye rangi ya kahawia likiwa limeegeshwa nje. Gari hilo lina namba ya usajili ya bluu, lenye herufi kubwa; pia kuna magari mengine yaliyo na rangi tofautitofauti nyuma yake. Hii inaonyesha ni sehemu inayojihusisha na magari.

Sehemu ndefu ya magari meupe yaliyoegeshwa magari yote yanafanana muundo yako katika eneo la wazi, inaonekana ni sehemu ambayo wanajihusisha na uuzaji wa magari kwani yote yanaonekana yakiwa katika hali nzuri na ya kupendeza na rangi zake zikionekana bado zinang'aa na zinavutia.

Sehemu ya ndani ya gari la kisasa ikiwa na viti vya ngozi vya kahawia vilivyofunikwa kwa plastiki. Usukani umefunikwa kwa plastiki. Skrini ya kidigitali na vidhibiti mbalimbali. Hii inaonyesha ubora wa gari pia inaonekana sehemu hiyo, ni sehemu wanayojihusisha, na vifaa mbalimbali vya magari.

Magari matatu ya kisasa yaliyopakiwa kwenye sakafu inayaong'aa, yakiwa yamewekwa kwa ajili ya kuuzwa. Magari hayo yana rangi nyeusi na nyeusi iliyong'aa yakiwa na nembo za "BMW". Hii inaonyesha ni sehemu wanayojihusisha, na uuzaji wa magari ya kisasa.

Safu ya magari meupe ya kisasa yakiwa yameegeshwa kwenye eneo la wazi, magari hayo yanamuundo unaofanana yanaashiria kuwa ni mfano mmoja au magari yanayotoka kwa muuzaji mmoja, mandhari ya nyuma yanaonyesha majengo na miti pamoja na nguzo za umeme kwa mbali, eneo hili linaonekana wanajihusisha na uuzaji wa magari.

Gari la zamani la kifahari lenye rangi ya kijivu cheusi, likiwa limeegeshwa chini ya banda lililoezekwa kwa bati za kawaida, huku mlango wa dereva ukiwa umefunguliwa. Gari hili limepakiwa katika eneo la wazi kuashiria ni eneo ambalo watu wanajihusisha na utengenezaji wa magari au maegesho ya magari.

Mwanaume amesimama mbele ya gari nyeupe ndani ya chumba cha maonyesho ya magari, amevalia kofia ya nyeusi usoni ameshika funguo huku gari lingine jeusi likiwa nyuma, madhari inaashiria ununuzi au umiliki mpya wa gari.

Gari jeupe la kisasa likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi. Magari mengine yanaonekana kwa mbali kwa nyuma, kuashiria kua hili linaweza kua eneo la kuuza magari. Kwa mbali jua linaonekana kuzama ikiashiria ni masaa ya jioni.

Watu wanne wamesimama mbele ya duka linalouza bidhaa kwa rejareja, nyuma ya duka muuzaji amevaa barakoa, bidhaa mbalimbali zimepangwa katika muundo wa makabati ya vioo zikionyesha shughuli za biashara zinazoendelea.

Mtu mmoja aliyevaa koti la bluu akiwa amesimama mbele ya mashine inayotoa maziwa. Huku mashine hiyo ikiwa imesheheni mabango yaliyo na ng'ombe wa maziwa. Huku mashine hiyo ikiwa imeandikwa maziwa freshi, bei poa. Hii inaonyesha ni sehemu ya utoaji wa bidhaa za maziwa kila siku kwa wanajamii.

Bidhaa za maziwa kama vile mtindi zikiwa zimepangwa kwa makini katika sehemu ya duka kubwa, bidhaa hizi zinapatikana katika ukubwa wa ladha mbalimbali zikijaza duka hilo, mtoto mdogo amesimama mbele ya bidhaa akitazama bidhaa hizo kuonyeshwa wingi wa chaguzi zilizopo.

Mashine ya kisasa ya maziwa iliyopakwa rangi ya bluu na nyeupe, mashine hiyo imepambwa kwa picha ya ng'ombe na chupa za maziwa huku kukiwa na maandishi yanayosomeka "maziwa freshi" pia kuna rafu tupu zilizopangwa pembeni zikiashiria mahali pa kuweka bidhaa zinazohusiana.

Mwanamke amevaa kofia aina ya mzura na shati la kijivu akipokea chupa ya maziwa kutoka kwa mkono uliotoka ndani ya duka, hii inaashiria sehemu hii ambayo watu wanajipatia mahitaji yao ya kila siku, ili kuweza kukidhi haja zao.

Kijana mmoja ambaye ameshikilia baiskeli na binti mmoja amebeba mtoto mgongoni, huku mwanaume mwingine aliyevaa kofia akionekana nyuma yao akifanya shughuli kama anatengeneza ubao. Wote wameenda kujipatia bidhaa katika duka ambalo linaonekana kuwa linauza bidhaa za mahitaji ya nyumbani.

Mtu amevaa kofia ya jaketi la kijivu akimimina maziwa kutoka kwenye jagi kubwa la plastiki kupitia kichujio cha bluu kwenda kwenye kikombe cha kupimia. Duka la bidhaa mbalimbali lina bidhaa zilizopangwa kwa nyuma kitendo hiki kinaonyesha mchakato wa kuuza au kuaandaa bidhaa za maziwa dukani.

Mwanume aliyevaa nguo za kazi za bluu akitumia mashine ya kisasa ya kutoa maziwa. Mashine hiyo ina rangi ya kijani na bluu, ikiwa na picha ya ng'ombe na binti mdogo ameshika glasi ya maziwa. Hii inaashiria upatikanaji rahisi wa maziwa safi, kupitia teknolojia ya kujiendesha.

Mwanamke aliyevaa vazi jeupe hii ni sehemu ya duka kubwa ambapo watu wanajipatia mahitaji yao ya kila siku

Mwanamke amesimama karibu na kibanda cha bluu kinachouza maziwa safi chenye maneno "maziwa na freshi" yaliyoandikwa wima. Kibanda hicho kina picha ya ng`ombe na maziwa yakimwagwa ,huku pia kukiwa na chombo kinacho fanana na kibanda, sanduku la plastiki la bluu limewekwa kwenye benchi mbele ya kibanda.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume, wakiwa wamesimama mbele ya mashine ya kuuza maziwa ya kisasa. Mwanaume anaonekana akihudumia mashine hiyo, labda akichukua chupa ya maziwa. Mashine hizi ni maalumu kwani zinasaidia upatikanaji wa maziwa katika jamii.

Duka la mahitaji ya kila siku linaloonekana kuuza maziwa huku likiwa limesheheni mabango yanayoonyesha uuzaji wa maziwa bora yaliyosindikwa na safi kwa ajili ya afya ya binadamu kwa ndani panaonekana kuwa na bango yenye rangi ya kijani ambalo linamaandishi hii inaonyesha ni sehemu ambayo watu wanajipatia bidhaa za maziwa.

Mwanamke amevaa koti jeupe la maabara akimimina maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa hadi kidogo. Mwanamke mwingine anaonekana kupitia dirisha la bluu, vitu vingine vinaonekana mezani. Hili linaonekana ni duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa, kwa ajili ya afya ya binadamu.

Mwanaume amesimama mbele ya mashine ya maziwa, anaonekana akiweka kitu kwenye tundu la mashine. Mashine imepambwa kwa picha za ng'ombe na chupa za maziwa, ikiashiria kutoa huduma bora za bidhaa kila siku kwa wanajamii wanaokuja kununua maziwa katika mashine hiyo.

Duka la LIMURU linaonekana kama duka la maziwa lenye bango juu lililokuwa na picha ya ng'ombe wa maziwa na vyombo vya maziwa ndani ya duka kuna rafu za rangi ya manjano zilizojazwa bidhaa mbalimbali za maziwa na chakula cha ng'ombe. eneo hili linaonekana kuwa na mazingira ya wazi na yenye taa hii inawaidia wakulima wa maziwa kwa kuwawekea soko na kuwaandaa bidhaa za maziwa kwa urahisi zaidi.

Mtoto mdogo akitazama rafu zilizojaa bidhaa za maziwa kama vile maziwa ya chupa na pakti kwenye duka kubwa la kuuza bidhaa, rafu zingine zenye bidhaa mbalimbali za vyakula zinaonekana kwa nyuma. Hii ni kwamba maduka kama haya hurahisisha upatikanaji wa bidhaa ambazo ni muhimu kwa lishe bora hasa kwa watoto na huchangia katika mfumo wa usambazaji wa chakula.

Duka dogo linaloitwa "mama kilasiku"limeandikwa chakula chenye furaha kwa watu wenye furaha likiwa na mabango ya kuuza maziwa, rambaramba na bidhaa nyingine za maziwa, kuna jokofu mbili za kuhifadhia bidhaa moja ina nembo ya rambaramba za mama wa maziwa, nyingine ina picha ya mtindi wenye matunda. Muuzaji yupo ndani tayari kuwahudumia wateja, hii ni muhimu kwa wakazi wa karibu kwa kuwapatia maziwa baridi na safi, pamoja na rambaramba.

Duka dogo la mtaani linalouza bidhaa za maziwa kama mtindi milango imepambwa kwa maandishi na picha ya ng'ombe pembeni kuna orodha ya simu inayotumika katika mawasiliano ndani kuna bidhaa zilizopangwa na mtu ameketi mlangoni. hii inaonesha shughuli za ujasiliamali mdogo wa maziwa wa huduma za ziada kama uuzaji wa vocha za simu zinazoweza kumpatia kipato na kuendesha maisha.

Mafundi wawili wakifanya kazi kwa bidii kila mmoja akitumia randa kulainisha mbao, fundi alievalia kofia ya bluu na fulana nyekundu anaonekana kufanya kazi kwa umakini kwenye kipande kikubwa cha mbao, huku mwenzake alievalia fulana ya bluu akifanya kazi kwenye kipande kingine mazingira yanawajengea hisia ya karakana yakiwa na mbao na vifaa vingine vya kiselemala.

Chumba kikubwa kilichojaa samani za kisasa sofa na viti vya kupumzikia, vimetawanyika vikiwa vimetengenezwa kwa kitambaa cha rangi ya kijivu huku kwa mbali wakionekana na taa za rangi mbalimbali za kisasa, zikipendezesha chumba hicho kwa mbali wanaonekana watu wawili ambao wanajishushulisha na shuguli mbalimbali za uuzaji wa samani hizo.

Kitanda cheupe cha mbao chenye fremu maridadi, godoro jeupe limelalia kitanda, nyuma ya kitanda kuna bango kubwa lenye maandishi ambalo linaonyesha ni kampuni au taasisi inayojihusisha na uuzaji wa vitanda na magodoro. Chini ya vitanda hivyo kunaonekana kuna kapeti lenye rangi ya kijani iliyokooza, pembeni ya kitanda chenye godoro kuna kitanda kingine chenye rangi nyeupe na njano.

Duka la samani mbalimbali zikiwa katika mpangilio mzuri ikiwemo; kiti, kabati, sofa. Samani hizi ni maalumu kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na ni nzuri na zinaweza kumfikia kila mtu, eneo hili linaonekana wanajihusisha na uuzaji wa samani za nyumbani.

Chumba chenye samani nyingi zilizopangwa vizuri. Katikati kuna sofa kubwa ya rangi ya kijivu, ikionekana kuwa mpya na imepangwa katika muonekano wa kuvutia. Kwa nyuma kuna sofa nyingine za rangi tofautitofauti kama vile bluu, zikionyesha kuwa ni duka au chumba cha maonyesho ya samani. Sakafu inaonekana kuwa ya mbao ikionyesha eneo la biashara au ghala.

Seti ya meza ya chakula na viti sita vyote vimetengenezwa kwa mbao, meza ina sehemu ya juu ya kioo na mapambo ya mbao huku viti vikiwa na vigongo vilivyofungwa, mpangilio huu unaashiria chumba cha kulia au eneo la biashara la samani.

Sofa kubwa yenye rangi ya kijivu iliyokoza ikiwa na mito ya kisasa yenye michoro ya rangi za njano, bluu na nyeupe. Sofa hiyo imetengenezwa kwa kitambaa kizito. Pia kuna mto mrefu wa ziada unaofanya sofa kuwa na sehemu ya kulaza miguu. Nyuma ya sofa kuna jengo lenye paa la bati na kuta za chuma. Watu wachache wanaonekana ndani ya jengo hilo na kuna vifaa vingine vya thamani na vifaa vya ujenzi karibu. Hii inaonyesha ni sehemu wanapouza samani.

Eneo la wazi ambalo kwa mbele kuonenekana kuwa na sofa na mito yenye rangi ya kijivu, sofa hilo lina muundo wa "L" huku kwa nyuma kukionekana kuwa na gari. Eneo hilo linaonekana kuwa ni sehemu wanaojihusisha na uuzaji wa samani mbalimbali za nyumbani, ikiwemo sofa pamoja na vitu vingine vinavyohusiana na hivi.

Kabati mbili za rangi nyeupe na droo mbili zenye mbao zenye mstari, droo moja imefunguliwa kidogo ikionyesha nafasi ya kuhifadhia ndani samani hizi zinaonekana zikiwa za kisasa na maridadi, zikiwa zimetengenezwa kwa umakini eneo hili linaonekana ni maalumu kwaajili ya uuzaji wa samani.

Seti ya sofa za rangi ya kijivu, zilizopambwa kwa mistari myeupe na myeusi. Katikati ya sofa kuna meza kubwa ikiambatana na viti viwili vidogo vya rangi inayofanana. Samani hizi zimepangwa katika eneo la wazi, zikiashiria ni sehemu wanayojihusisha na uuzaji wa samani za nyumbani.

Fremu ya kitanda cha mbao kilicho tengenezwa kwa umaridadi kikiwa na rangi ya kahawiya iliyo koza kisha na miguu ya kitanda inanakishi za kuvutia iliyo chongwa kwa ustadi. Fremu hiyo imewekwa nje kwenye eneo la wazi, nyuma ya kitanda kuna mimea pikipiki pamoja na miti hii inaonyesha eneo hilo ni pamoja na utengenezaji na uuzaji wa samani.

Samani zinazoonekana aina ya kitanda zikiwa katika mwonekano mzuri, ziko katika eneo la wazi ambalo linaweza likawa ni sehemu ya matengenezo au ni sehemu ya mauzo, huku pembeni kukiwa na kijani kibichi kuashiria eneo hilo ni kwa ajili ya kujihusisha na uuzaji wa samani hizo za vitanda ambapo watu wanaweza kwenda na kujipatia samani hizo.

Sofa kubwa lenye rangi ya kijivu lenye sehemu ya pembeni sofa hilo lina mito mitatu yenye michoro tofauti tofauti ya kijiometri ikiongeza mvuto wa kisasa, samani hizi zimeandaliwa nje zikisubiri kusafirishwa ama kuuzwa.

Chumba kikubwa cha maonyesho ya samani kikiwa na seti mbalimbali za sofa na viti, vilivyopangwa kwa umaridadi. Samani hizo zimejumuishwa na meza na mazulia, zikitoa dhana ya jinsi zinavyoweza kupangwa nyumbani. Taa za dari zinatoa mwanga mzuri, zikionyesha muundo wa kisasa wa duka hilo.

Kitanda cha mbao chenye rangi ya kahawia yenye kung'aa, kitanda hicho kipo nje juu ya ardhi yenye udongo na kuna vitu vingine karibu nacho, mfumo wa chuma uliovunjika upo nyuma kushoto eneo hili la wazi linaonekana wanajihusisha na uuzaji wa samani kama vitanda pamoja na samani zingine za nyumbani.

Seti mbili za sofa za kisasa zenye rangi ya bluu iliyokolea zikiwa zimewekwa kwa nje. Seti moja ni kubwa ikiwa na umbo la -L na nyingine ni ndogo. Sofa zote mbili zina mito ya mapambo yenye michoro nyeupe na bluu, kati ya sofa hizo kuna meza ndogo. Nyuma jengo la rangi ya njano linaonekana likiwa na madirisha na milango ya bluu. Pia kuna mmea mdogo wa kijani iliowekwa chini. Hii inaonyesha ni sehemu wanayojihusisha na uuzaji wa samani.

Kijana ambaye anajihushisha na shughuli za useremala akifanya kazi za mbao, akiwa ameshika nyundo na mita ya kupimia shingoni. Amevaa shati la bluu na anatabasamu akionyesha ujuzi wake. Nyuma yake kuna mkusanyiko mbalimbali wa mbao zingine, kuashiria mazingira ya karakana au duka la useremala.

Duka kubwa la samani lenye nafasi za wazi na bidhaa mbalimbali, sofa za kahawia zimetawala mbele zikikamilishwa na meza zenye mchoro wa kipekee, nyuma kuna vitanda na samani zingine huku nguzo zikipamba nafasi yote na kuipa mwonekano wa kisasa. Eneo hili panaonekana ni sehemu wanayojihusisha na uuzaji wa samani kama vile sofa na meza.

Eneo linaloonyesha uuzaji wa samani za nyumbani ikiwemo kiti, meza huku pembeni kukionekana miundo mbinu bora ya barabara pamoja na miundo mbinu mingine kama umeme na mitaro ya maji, hii inaashiria undelevu na ukuzaji wa miundo mbinu pamoja na kukuza uuzaji wa bidhaa hizo.

Mapokezi ya hoteli ambapo wanawake wawili waliovalia sare za wafanyakazi, wanamhudumia mwanamke mmoja, huku kukiwa na mwanga hafifu wa taa, ambao unaangaza eneo hilo. Mazingira haya yanaashiria huduma za malazi na utalii, pia ukarimu kwa wageni.

Eneo la mapokezi ya hoteli likiwa na dawati la mapokezi na mbao na mwanamke aliyesimama nyuma yake, huku ukuta wa nyuma zina saa zinazoonesha nyakati za dunia. Eneo la kusubiri lina viti vya ngozi vyeusi na meza.

Soko lenye shughuli nyingi limejaa mifuko mikubwa mazao mbalimbali, kama vile mchele, kunde, karanga na maharage, wafanyabiashara na wanunuzi wanatembea katikati ya bidhaa, baadhi yao wakiwa chini ya miamvuli, wakionyesha mandhari ya halisi ya soko la ndani.

Soko linalouza bidhaa mbalimbali, hasa vipodozi na marashi. Kuna wateja kadhaa wamesimama mbele ya muuzaji na anaonekana akihudumia mmoja wao. Nyuma yake zimejaa chupa za marashi na bidhaa zingine zikiwa zimepangwa vizuri. Juu ya banda kuna bango lenye namba za simu likionyesha ni biashara inayofanya kazi.

Soko lenye shughuli nyingi wakati wa jioni au usiku likwa na wafanyabiashara na wateja. Bidhaa mbalimbali kama vile vitunguu, mboga na nyanya zimepangwa kwenye sakafu na katikati kuna vyombo. Taa chache zinatoa mwanga hafifu, zikiongeza hali halisi ya soko la kawaida.

Ndani ya soko au duka kubwa likiwa na bidhaa mbalimbali zikiuzwa. Upande mmoja kuna nguo zilizopangwa kwenye madumu na bidhaa za mikono kama vikapu, huku upande mwingine kukiwa na rundo la bidhaa zinazofanana na makapu marefu. Mteja mmoja akiwa amekaa katikati ya njia akipunzika au akisubiri huku mwanga ukitoka kwenye madirisha makubwa.

Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali mihogo mingi imepangwa kwenye mafungu mafungu, huku nyanya nyekundu zikiwa zimewekwa kwenye mifuko meusi, watu wanatembea na kufanya biashara katika eneo hilo kwa ajili ya kujipatia mahitaji yao ya kila siku.

Mazingira ya sokoni ambapo wanawake wawili wakionekana wakichagua nyanya pia nyuma yao wakionekana kuwa na mtu mmoja aliye valia koti jekundu. Hii inaonyesha umuhimu wa kuwa na soko kwajili ya kujipatia mahitaji mbalimbali yakila siku na kukidhi haja ya chakula kwa binadamu ambayo ni muhimu katika ukuaji na kuendesha maisha.

Mwanamke amesimama mbele ya meza yenye milima wa karoti na rundo la ndizi akiangalia mbele. Nyuma yake kuna mwanamke mwingine akiwa amekaa na soko limejaa bidhaa mbalimbali, kukiwa na nguzo za mbao zinazoshikilia paa. Ikiashiria ni eneo ambalo watu wanajipatia mahitaji yao ya kila siku ya chakula.

Soko lenye shughuli nyingi, mwanamke amevalia kofia nyekundu na barakoa, akipanga viazi kwenye ndoo, viazi vingine vimetapakaa chini na watu wengine wametawanyika nyuma wakionekana kujipatia huduma na mahitaji yao ya kila siku sokoni.

Soko lenye bidhaa nyingi likijaa mazao mabichi kwa mbele kuna rundo la pilipili hoho za kijani pamoja na nyanya chungu nyuma zaidi kuna rundo la vitunguu na maharage, watu wawili mwanaume na mwanamke wapo katikati ya mazao hayo, mwanaume ana tabasamu usoni mwake, soko limefunikwa kwa miundombinu ya kisasa ya paa na nguzo.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo wauzaji wamejipanga chini ya hema wakigawa matunda na mboga mbalimbali. Kuna lundo la ndizi, maembe, matikitimaji na matunda mengine yaliyopangwa kwa uangalifu katika vikapu na masunduku. Wateja na wauzaji wamejichanganya kwenye mandhari hii ya biashara.

Duka lililopo ndani ya soko, lililojazwa na vyombo mbalimbali vya jikoni kama sufuria na bakuli, watu kadhaa wanatembea na kuchunguza bidhaa, kuashiria shughuli ya biashara au ununuzi, hali hii inaonyesha soko au maonesho ya bidhaa za nyumbani.

Mwanamke akipanga lundo la nyanya sokoni, nyanya hizo zimewekwa kwenye meza na kila fungu lina alama za bei, nguzo za soko na bidhaa nyingine zinaaonekana kwa nyuma, bidhaa za nyanya ni maalumu kwa matumizi ya nyumbani pamoja na biashara ambazo zinawawezesha wafanyabiashara wadogo wadogo kujipatia kipato.

Soko la wazi likiwa limejaa watu wakinunua na kuuza matunda mbalimbali kama vile: machungwa, ndizi na tikiti maji; chini ya miamvuli mikubwa miwili ya ranginyekundu; ikionyesha shughuli hai ya biashara, ili kuwakilisha masoko ya ndani kama kitovu muhimu cha uchumi wa jamii; ambapo wakulima na wafanyabiashara wadogo hupata fursa ya kuuza mazao yao na wananchi hupata mahitaji yao ya kila siku.

Mikono miwili ikitumia kifaa cha kieletroniki kufanya malipo. Kifaa kinaonyesha kiasi cha shilingi elfu sitini na mbili na kadi ya VISA ya bluu imewekwa karibu na kifaa, hii inaonyesha ni jinsi gani kifaa hicho kinarahisisha malipo ya vitu mbalimbali katika jamii

Mkono wa mtu ukiwa umeshika kifaa cha malipo cha kielektroniki kikiwa na maandishi juu yake, skrini ya kifaa inaonyesha nembo chini ya skrini kuna vitufe vya namba na kazi mbalimbali, kadi ya benki ya bluu yenye nembo ya viza inaingizwa kwenye tundu la chini ya kifaa kucha za mtu zimepakwa rangi ya pinki hii inaonyesha ni kifaa cha kutolea huduma za kifedha.

Watu wengi ambao ni wakulima wakipakia Zao la kibiashara ambalo ni viazi mbatata katika mifuko ya viroba ili kupakia kwenye gari Kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni kuuzwa

Jiko la kisasa na la kifahari lenye kabati za rangi ya mbao, nyepesi na nguzo nyeusi za mawe, mwanamke amesimama karibu na jiko akiwa amevaa nguo nyenye mauamaua na anazungumza na mwanaume aliyesimama upande wa pili wa jiko, mwanume amevaa shati jeupe na anamtazama mwanamke huyo.

Ujenzi wa majengo marefu ya kisasa unaoendelea kwa ajili ya makazi ya wana jamii. Majengo kadhaa yaliyokamilika yamezunguka eneo la ujenzi, sehemu ya chini inaonesha msingi wa jengo jipya ukiwa katika hatua za mwanzo za ujenzi nguzo za zege na fomu za ujenzi zikiwa zimesimama, pia wafanyakazi kadhaa wanashughulika katika eneo la ujenzi.

Jengo refu lilioko chini ya ujenzi likisimama chini ya anga safi la bluu lenye mawingu machache, ambalo linaonyesha ni jengo kwaajili ya makazi ya watu, likiwa linaendelea kuboreshwa kwaajili ya kuwawezesha wana jamii kukaa katika hali iliyo na makazi bora na nzuri zaidi.

Mashati mengi yakionekana kuwa ni mapya, yaliokunjwa na kufungwa kwenye plastiki, yamewekwa juu ya meza ndefu, yakijumuisha rangi mbalimbali, nyuma yake kukiwa na makoti mbalimbali. Hii ikionyesha ni sehemu au duka kubwa la biashara linalovutia wahitaji wengi wa bidhaa hizo.

Meza iliyojaa mashati ya wanaume yaliyokunjwa kwa uangalifu yenye rangi mbalimbali. Hali hii inaashilia duka la nguo au sehemu wanayouza mashati kwa bei iliyo punguzwa. Duka kwa ajili ya uuzaji wa nguo ni muhimu kwani binadamu wanajipatia mavazi kwa ajili ya kustiri miili yao.

Duka kubwa la nguo likiwa na henga zilizojaa nguo za watoto na watu wazima, katikati kunakoti dogo la pinki la watoto kwenye stendi ya kuonyesha nguo, hali hii inaashiria sehemu ya ununuzi wa nguo labda ndani ya duka kubwa au maduka ya rejareja.

Duka kubwa lililosheheni nguo nyingi za aina mbalimbali zikiwa zimetundikwa kwenye reki ndefu ndani ya duka kuna mashati, magauni na vitu vingine vya kuvaa vyenye rangi na za aina tofautitofauti, hali hii inaashiria duka la mitumba ambapo wateja wanaweza kuchagua bidhaa mbalimbali.

Duka linalojihusisha na uzaji wa viatu, huku kwenye rafu kukionekana na mpangilio mzuri wa viatu vyenye rangi nyeusi na nyeupe. Huku kwa mbali kukionekana na kofia zenye rangi ya kaki, juu ya dari kuna taa za mstatili ambazo zinatoa mwanga ndani ya duka hilo. Duka hili ni muhimu kwajili ya jamii, kwani linawasaidia wanajamii kupata huduma mbalimbali.

Jengo la ghorofa lenye maduka mbalimbali, ngazi na vizuizi vya chuma vinaonekana vikiunganisha ghorofa tofautitofauti, bidhaa zimepangwa kwenye maduka na watu wachache wanatembea ndani kwa ajili ya kujipatia huduma mbalimbali au bidhaa wanazozihitaji kwa ajili ya mahitaji yao ya kila siku.

Duka la nguo lililopangwa vizuri likiwa na rafu nyingi nyeupe zilizojaa mashati yaliyokunjwa na kupangwa vizuri; suruali zilizoning'inia na baadhi ya mashati yaliyopangwa kwenye makabati ya vioo, yakionesha nguo za wanaume katika rangi na mitindo mbalimbali. Hii inawakilisha sekta ya biashara ya nguo ambayo hutoa bidhaa muhimu kwa jamii na kuchangia katika uchumi kwa kutoa ajira na mapato.

Duka kubwa lenye bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri kwenye rafu ndefu, mteja mmoja anaonekana akitembea kwenye kordo akichagua bidhaa, bango la "Samsung", "berko" na "LG" linaonekana ukutani juu ya rafu kuashiria aina ya bidhaa zinazouzwa.

Mkono wa mtu umeshika chupa ndani ya duka kubwa, bidhaa zingine zikiwa zimepangwa kwenye ngazi nyekundu nyuma yake. Mazingira haya yanaashiria ununuzi wa bidhaa za chakula na vinywaji katika duka la rejareja.

Duka la kisasa lililojaa ngazi zenye bidhaa mbalimbali, jokofu zilizojazwa vinywaji na vitafunwa ziko upande wa kulia. Hii ni sehemu maalumu ambapo watu wanaenda kujipatia mahitaji yao ya kila siku ikiwemo vinywaji pamoja na mahitaji yao mengine kwani duka hulahisisha upatikanaji wa bidhaa katika jamii.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa, ambalo limepanga bidhaa zilizopangwa katika muundo maalumu, ambazo ni vinywaji mbalimbali kama vile soda, bia na juisi za chupa na makopo. Mifumo ya taa za kisasa imewekwa kwenye dali yenye muundo wa mbao, ikimulika bidhaa zilizopangwa vizuri. Mpangalio huu unatoa mtazamo mpana, wa bidhaa zinazopatikana katika duka hilo.

Sehemu ya matunda katika duka kubwa tikitimaji zilizo katwa na zisizo katwa zimepangwa kwa mbele, huku lundo la majani likiwa karibu nyuma kuna bidhaa mbalimbali za matunda na mboga zikionekana zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Pia bidhaa zikionekana zikiwa zimepangwa vizuri ndani ya duka.

Duka kubwa lenye korido ndefu na rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwepo vyakula na vinywaji. Na mteja mmoja akitembea akiwa ameshika toroli la ununuzi. Hii inaonyesha jinsi maduka makubwa, yanavyochangia katika ugavi wa bidhaa muhimu kwa jamii. Kuwezesha upatikanaji rahisi wa mahitaji mbalimbali na kuchangia katika ukuaji wa uchumi.